Ndani ya chafu, mimea imepangwa kwa safu vima zinazotumia miundo ya waya au kamba, kuziwezesha kupanda juu kwa kutumia fremu ya mbao. Udongo umetandazwa chini na mimea inaonekana katika hali nzuri ya ukuaji.

Mfumo wa bustani ya wima wa njia ya haidroponiki umejengwa kwa muundo wa silinda yenye ngazi kadhaa. Kila moja ikiwa na mimea inayokuwa kwenye vizibo vya safu na miamba. Mimea inaonekana kustawi kutoka kwenye mashimo ya pembeni ya muundo.

Mfumo wa kilimo wa njia ya hydroponic umeundwa kwa kutumia bomba jeupe lililowekwa kwa usawa na mashimo ya kupandia ambapo mimea yenye majani na kijani inakua vizuri kutoka kwenye vijisahani vya neti.

Mimea ya Lettuce imestawi kwa mistari ndani ya mabomba meupe yaliyoinuliwa juu ya ardhi. Mtandao wa mabomba husambaza virutubisho bila kutumia udongo. Kitambaa cheusi juu, huwalinda mimea dhidi ya jua kali kikiendeleza kilimo cha kisasa chenye tija.

Mimea ya majani meupe imepangwa kwa safu ndani ya jengo, yakikuwa kwa taa za bandia bila udongo. Mpangilio wa hydroponiki huongeza tija ya kilimo mjini. Mazingira haya huakisi teknologia safi ya uzalishaji wa vyakula.

Mimea ya strawberry , yenye matunda mekundu, yamepandwa kwa safu, juu ya miundo ya mbao, ndani ya chafu yenye paa la plastiki. Mirija ya umwagiliaji, inasaidia ukuaji, katika mazingira yaliyodhibitiwa, yakionyesha kilimo cha kisasa, chenye tija. Taswira hii inaelezea uendelevu, wa teknolojia za kilimo.

Shamba la ndizi limepangwa kwa safu zenye mimea yenye matunda mabichi yakining'inia kwenye mikungu mikubwa. Majani ya ndizi ni mapana na yenye afya yakitoa kivuli na kuashiria ustawi wa mazao hayo katika mazingira ya joto na unyevu.

Safu ndefu za matandiko ya kukausha zimejaa maharagwe ya kahawa yaliyotandazwa kwa usawa juu ya wavu. Ardhi nyekundu chini yake na mandhari ya nyuma huonyesha uzalishaji wa kahawa unaotegemewa jua kwa ufanisi.

Mabanda ya plastiki, yamepangwa mlimani kwa ulinganifu yakitumika kwa kilimo cha kisasa. Mandhari ya kijani na miti ya milima huimarisha taswira ya mazingira ya mashambani. Mpangilio huu huonyesha ubunifu wa kilimo katika maeneo yenye mteremko.

Ni sehemu ya bustani au shamba lenye mistari ya mimea michanga, inayokuwa kwenye udongo. Mimea hiyo imepangwa kwa mpangilio mzuri, ikionyesha kuwa shamba hili linatunzwa kwa uangalifu. Kati ya mistari ya mimea kuna mabomba ya samawati ya umwagiliaji, yanayopita kwa usawa.

Shamba lililopandwa mimea michanga, iliyopangwa kwa mistari ya kawaida kwenye udongo. Mimea inaonekana kua katika hatua za awali za ukuaji. Kuna bomba la kijani la umwagiliaji maji, na kuna vichomba vya maji ambavyo hutoa maji moja kwa moja kwenye miziza au mimea.

Shamba la kilimo lenye mistari ya mazao iliyopangwa kwa mzunguko ikielekea kwenye kitovu kilicho mbali. Hii ni mbinu yakupanda inayovutia na yenye ufanisi mazao yamepangwa kwa mzunguko, maji yanaonekana kati ya mistari udongo ni wenye unyevu na kuna mabomba ya chupa upande wa kushoto.

Mimea michanga imepangwa kwa safu zenye mpangilio mzuri, kwenye shamba lenye udongo uliotunzwa, na mfumo wa umwangiliaji wa matone, ukionekana ukipita kando ya mistari hiyo, mimea hiyo, iko katika hatua ya awali ya ukuaji, ikieleza mbinu bora, ya kilimo.

Mkulima amepiga magoti shambani akihudumia mpangilio wa drip irrigation akifunga kiunganishi cha bomba kwenye safu ya mimea. Udongo umeandaliwa kwa umakini, ukionyesha maandalizi bora ya kupanda.

Mabomba ya maji yamewekewa mpangilio wa umwagiliaji mashambani, yakipeleka unyevunyevu moja kwa moja kwenye safu za mimea watu wawili wamejitokeza pembezoni mwa shamba hilo wakisimama wakisimamia kazi hio.

Mstari wa mimea midogo ya kijani unamea kwenye udongo wa rangi ya kahawia nyekundu ukiandamana na bomba la umwagiliaji lililo upande mmoja. Pembeni kuna mimea mikubwa yenye majani pana na nafasi wazi kati ya mistari, inaruhusu kupita kwa urahisi.

Mashine ya umwagiliaji inaendeshwa katikati ya shamba kubwa lenye mistari na mimea changa. Mabomba yenye magurudumu huzunguka kwa mduara yakipuliza maji juu ya mazao wa mpangilio wa kimfumo.

Mimea michanga yenye majani mabichi ,inapokea maji moja kwa moja ,kwenye mizizi kupitia bomba la umwagiliaji wa matone. udongo umelainishwa vizuri, ukionyesha mazingira ya kilimo ,chenye ufanisi wa matumizi ya maji.

Tone ya maji ikining'inia kutoka bomba la umwagiliaji inaonekana wazi ikiwa ishara ya upatikanaji wa maji ya moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, majani ya kijani upande wa kulia yanadhihirisha afya ya mimea huko mandhari ya nyuma ya kijani ikibeba mandhari ya bustani au shamba.

Mabomba yametandazwa kwenye udongo, wenye mimea mchanga, yakisaidia kutoa maji moja kwa moja kwa mizizi, viunganishi vya kijani, huonyesha mpangilio makini wa teknolijia ya kilimo. Mandhari huangazia ufanisi wa utumizi ya maji, katika uzalishaji wa mazao.

Kuna miundo mieusi mawili ya umwagiliaji yanapita shambani juu ya udongo uliochimbwa yakiwa na vali za kudhibiti maji ya kijani na samawati, zilizounganishwa kwa ustadi. Mandhari ya nyuma inaonekana mimea iliyopangwa kwa safu na jengo la nyumba la kijani lenye paa la plastiki.